Kifungashio aina ya boksi, lililochapishwa picha ya ng'ombe na kondoo na maandishi yasomekayo kuashiria ni kifungashio cha dawa za mifugo.

Kifungashio mfano wa chupa yenye rangi ya kahawia iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Ex coupe" ikiashiria ni dawa ya mifugo.

Chupa na kifungashio chake iliyochapishwa picha ya kondoo na maneno yasomekayo "DECTOMAX", ikiashiria ni chupa ya dawa ya mifugo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa picha za wanyama aina ya kondoo na mbuzi na maneno yasomekayo "extra mail", ikiashiria ni kifungashio cha pembejeo za mifugo.

Chupa ya dawa na kifungashio chake iliyochapishwa picha ya ngómbe na mandishi yasomekayo "FLUMITAS", ikiashiria ni dawa ya mifugo.

Chupa ya dawa na kifungashio chake vilivyochorwa picha ya wanyama aina ya mbwa na paka na maneno yasomekayo "Antibayotiki ya asili", ikiashiria ni pembejeo za mifugo.

Kifungashio aina ya chupa ya rangi nyeupe iliyochapishwa picha ya mifugo mbalimbali kama vile kuku, mbuzi na kuchapishwa maneno kama vile kupacide ikiashiria ni pembejeo ya mifugo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe, kilichochapichwa picha ya kuku, njiwa na ndege, na maandishi yasomekayo unga wa "tylosin" kuashiria ni kifungashio cha dawa za mifugo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vya aina mabalimbali, zilizochapishwa maandishi kwa ajili ya maelekezo ya utumiaji wa dawa hizo za kilimo na mifugo.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka, lililozungukwa na vifungashio vya aina mbalimbali, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo la duka la pembejeo za mifugo na kilimo.

Dawa za vidonge na kifungashio chake chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa picha ya mbwa na maneno yasomekayo ''kuuwa minyoo'' ikiashiria pembejeo za mifugo.

Mtu aliyesimama eneo la ndani, lililopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya dawa za kilimo na mifugo, kuashiria ni duka linalouza dawa za mifugo na kilimo .

Kifungashio au chombo cha dawa za kilimo na mifugo chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa picha ya kuku na maneno elekezi, kwa ajili ya matumizi ya dawa hizo.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi nyeupe, viivyochapishwa maneno yasomekayo "Baraka mbolea pata baraka shambani" zenye uzito tofautitofauti kama kilo kumi, kilo ishirini na kilo hamsini kuashiria ni vifungashio vya dawa za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka; zenye mimea ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Eneo mfano wa shamba au bostani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye miti ya nyanya zilizoiva na kukomaa, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao la vitunguu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la biashara aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba yenye ndizi zilizokomaa zilizokatika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la viazi lilillovunwa katika eneo la wazi, lililozungukwa na mimea iliyoota kwa kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni shamba litumikalo kwajili ya zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Watu wawili waliokatika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilzonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo linalotumika katika uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la viazi, wakiwa wanalipakia katika vifungashio aina ya gunia, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vyombo maalumu vya kuvunia vikiwa vimejaa zao la nyanya, katikati ya eneo lenye safu zilizonyooka, zenye mimea ya nyanya kuashiria ni eneo linalotumika kuzalishia zao hilo la kibiashara.

Watu wawili walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la mahindi yaliyovunwa, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopu la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba ama bustani, wakiwa wameshika vyombo maalumu vyaa kuvunianyanya ambalo ni zao maalumu la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi, yaliovunwa nakuashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye miti ya mapapai yenye ukubwa tofautitofauti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba iliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la bishara.

Jopo la watu wanne, walioshika vyombo maalumu lenye mazao ya mananasi, katika eneo la wazi lililo zungukwa na zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kuzalisha zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mazao ya mahindi katika eneo llililozungukwa na mahindi yaliyovunwa, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kuzalisha zao hilo la kibiashara.

Mtu aliesimama katika eneo la wazi lenye mimea ya mahindi yaliyokomaa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo la wazi mfano wa shamba, akiwa amebeba mkokoteni uliojaa zao la biashara aina ya pilipili, kuashiria ni eneo la uzalishaji wa zao hilo.

Watu walio katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti. Kuashiria ni eneo la uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililo pandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima aliyeshikilia mazao ya biashara aina ya mapapai katika eneo la wazi la shamba, lenye miche ya mazao hayo, ikiashiria ni eneo la uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu watano walio katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na uoto wa asili, wakiwa wameshika mazao ya biashara aina ya viazi, kuashiria ni eneo la uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu wakiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti; wakiwa wameshika mazao ya biashara aina ya vitunguu, kuashiria ni eneo la uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi lililogawanyika katika safu zililizonyooka; zenye miti na mipapai, ikiwa ni zao la biashara, kuashiria ni eneo linalotumika kuzalisha zao hilo la biashara.

Watu wawili waliosimama katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya chai wakiwa wamevalia vikapu migongoni mwao, kuashiria ni eneo kubwa la shamba kwa ajili ya mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililopandwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, yaliyoota na kushamiri kwa rangi ya manjano, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopandwa mazao ya mahindi na matikiti katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo lililotengenezwa kwa ustadi na wakulima.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

Eneo la ndani lenye mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililozungukwa na mashine za kielektroniki, zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine za kilimo.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

Eneo la ndani limezungukwa na mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kikiwa katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wa nyasi fupi kuashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililo na mashine maalumu kwa ajili ya kuoteshea mimea, lililogawanyika katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililo na mashine za kielektroniki, zinazotumika kwa ajili ya kuoteshea mimea, iliyogawanyika katika safu zilizonyooka. Zikiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu kwa ajili ya kilimo.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, waliopo katika eneo lililozungukwa na mashine pamoja na vitalu au bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine maalumu zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zikiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine maalumu kwa ajili ya kilimo.

Mashine maalumu ya kuoteshea mimea iliyo na mabomba ya kuruhusu maji na virutubishi, iliyogawanyika katika rafu zilizo na mimea mbalimbali ya kijani kibichi ikiwa ni njia ya kisasa ya kilimo.

Eneo la ndani lililo na mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zikiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika mkwa ajili ya kilimo kwa kutumia mashine.

Mashine maalum ya kilimo yenye rangi nyeupe, ikiwa imegawanywa katika rafu zilizo na mimea ya kijani ambayo husaidia uoteshaji wa mimea mbalimbali kama vile mboga mboga.

Vifungashio aina ya mifuko ya gunia iliyojaa nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage, ulezi, choroko ikiashiria ni mazao ya chakula.

Njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa; kuashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.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

Mti mkubwa wenye matawi mengi ulio katika eneo kubwa la wazi linaozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa. Kuashiria ni eneo la msitu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililo na uoto wa asili kama nyasi fupi vichaka na miti ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, ikiashiria kuwa ni watu wa uhifadhi wa misitu.

Mtu aliesimama katikati ya eneo la wazi, lililo na safu zilizonyooka zikiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kupanda miti, kwa ajili ya uhifdhi wa misitu.

Mtu aliyesimama, akiwa ameshika mche wa mti katika eneo kubwa lililogawanyika katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalootesha miche kwa ajili ya utunzaji wa misitu.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyoroka zenye mimea iliyoota na kuchipua barangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani, lenye mabomba yenye rangi nyeusi yaliyogawanywa katika sehemu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Bomba lenye rangi nyeusi katika eneo la wazi, lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchomoza kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalio kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi lililo na mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi lenye mabomba yaliogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi, lenye mabomba meupe yaliyogawanywa katika safu zilizo na mimea iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila udongo.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye mabomba meupe yaliyo gawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe, lililogawanywa katika sehemu zenye mimea ilioyota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Watu wawili waliosimama katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo gawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi, mfano wa bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi likizungukwa na mabomba. Kuashiria ni eneo ilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani, lenye mabomba meupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi, bila kutumia udongo.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

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mabomba yaliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha hadio pole ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Bomba jeupe lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi na sayansi, bila kutumia udongo.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi. Lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua wa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yakiwa na mimea iliyoota na iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililo na mabomba meupe yaliyogawanyika katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni kilimo cha haidroponi.

Eneo la wazi lililo na mabomba meupe yaliyo gawanyika katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mtu aliyesimama mbele ya mabomba meupe yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa kijani kibichi, akiwa ameshika chombo mfano wa ndoo akimwagilia mimea hiyo, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililo na safu za vyombo maalumu vilivyopandwa na kuoteshwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Aina mbalimbali za mimea ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa kwenye mabomba maalumu yakupitishia maji pamoja na virutubishi. Ikiwa ni njia ya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo.

Eneo la ndani lililo na mabomba meupe yaliyogawanyika katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la nje lililo na mabomba meupe yaliyogawanyika katika safu zilizonyooka, zikiwa na mimea ya aina mbalimbali katika rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la ndani lililozungukwa na mabomba meupe yaliyogawanyika katika safu zilizonyooka, zikiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumikalo kwajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la nje lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchomoza kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye migomba iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zilizo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi aina ya mahindi, kuashirira ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la nje ya sehemu iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, iliyogawanywa katika safu zilizonyooka kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliye simama katika eneo kubwa la ndani lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo gawanyika katika safu zilizo nyooka, zenye mazao ya nyanya zilizoota na kuchipua, kuashiria ni kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, ikiwa limegawanyishwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la ndani liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, likiwa na safu za zilizonyooka zenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanyika katika safu zilizonyooka, zenye mazao ya uyoga ulioota na kuchipua, kuashiria ni kilimo cha viwanda.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

Bomba lenye rangi nyeupe lianalotiririsha maji katika eneo la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu iliyonyooka, iliyopitishwa mabomba ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi na mabomba yaliyopitishwa katikatika ya mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikipitishiwa mabomba yenye rangi nyeusi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliziaji.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, na kupitishiwa mifereji inayotiririsha maji. Kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, na kupitishiwa mabomba yenye rangi nyeupe, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba, akiwa ameshika bomba linalotiririsha maji yanayotiririka katika mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Watu wawili waliokatika eneo la wazi la shamba, wakiwa wameshika mabomba yanayotoa maji, wakimwagilia mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliziaji.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililoganwanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyowekewa mabomba kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo mweusi kuashiria rutuba, lenye safu zilizonyooka zenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi na bomba linalotoa maji kwa kunyunyiza, kuashiria ni mfumo wa umwagiliziaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililo na miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikipitishiwa mabomba katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliziaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani yenye miche iliyopangiliwa katika safu zilizonyooka, ikiwa imepitishiwa bomba linalotiririsha maji, ikiashiria ni njia ya umwagiliziaji.

Mti mkubwa wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, ulio katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare na nyasi fupi zilizokauka, kuashiria ni mandhari ya hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima, lenye uoto wa asili kama nyasi fupi na maji yaliotuama kuashiria ni mandhari safi na nzuri kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye mto utiririshao maji taratibu lililozungugkwa na nyasi fupi, vichaka na miti ya rangi ya kijani kibichi; kuashiria mandhari safi kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi kwenye ardhi tambarare na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti, ikitengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la wazi lenye mto mrefu unaotiririsha maji kwa utulivu lenye uoto wa asili, kama nyasi fupi, vichaka na miti kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye mabonde na milima yenye uoto wa asili. Ikiwa ni pamoja na nyasi fupi na vichaka kuashilia ni eneo la mandhari ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa; likitengeneza mandhari nzuri na safi kwa ajili ya makazi ya watu.

Miti mikubwa miwili iliyo katika eneo la wazi, lenye ardhi tambarare lililo na uoto wa asili, kama nyasi fupi yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi.

Eneo la wazi lenye mto unaotiririsha maji la utulivu, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare yenye uoto wa asili ikiwa ni pamoja na nyasi fupi, miti na vichaka; kuashiria ni mandhari safi kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka, na miti, lililozungukwa na wanyama aina ya tembo kuashiria ni madhari kwa ajili ya hifadhi.

Mazingira tulivu ya mto mrefu unaotirirsha maji taratibu uliozungukwa kwa nyasi fupi na miti yenye rangi ya kijani kibichi, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde; yenye uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye uoto wa asili kama majani mafupi, vichaka na miti kuashiria ni mandhari itumikayo kwaajili ya shughuli za utalii.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti. Kuashilia ni mandhari itumikayo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye vilima na mabonde lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iloyotengeneza mandhari ya kuvutia.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lenye uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyopambwa na anga safi na kutengeneza mandhari nzuri.

Eneo kubwa la wazi lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti katika wakati wa jua kuchomoza au jua kuzama na kutengeneza mandhari nzuri ya kuvutia.

Eneo kubwa la wazi, lenye bwawa la maji lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti, kuashiria mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lenye uoto wa asili, ikiwa ni pamoja na nyasi fupi na vichaka, kuashiria ni mandhari kwa ajili uhifadhi ya wanyamapori.

Mazingira tulivu ya mto mrefu unaotiririsha maji taratibu uliyozungukwa na: nyasi fupi, vichaka na miti yenye rangi ya kijani kibichi; iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu; ikiashiria ni mandhari safi kwa ajili ya hifadhi.

Eneo la wazi lenye mto mrefu unaotirisha maji kwa uturivu lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi na vichaka, kwa kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyo na uoto wa asili kama vichaka na nyasi fupi, ikitengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la wazi lenye uoto wa asili ikiwa ni pamoja na nyasi fupi, vichaka na miti yenye kijani kibichi, kuashiria ni eneo la hifadhi lenye mandhari nzuri.

Twiga akiwa amesimama katikati ya mazingira yenye miti na nyasi za kijani kibichi, inayoashiria ni eneo la hifadhi; lililopo pembezoni mwa mji wenye majengo marefu na ya kisasa.

Wanyama wa aina mbalimbali, kama vile; Pundamilia na Swala, walio katika eneo lenye mandhari nzuri yenye ardhi tambarare na milima, kuashiria ni eneo la hifadhi za wanyama.

Eneo kubwa la wazi lenye uoto wa asili ikiwa ni pamoja na nyasi fupi, vichaka na miti yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imepambwa na mlima unaoonekana kwa mbali, kuashiria ni eneo la hifadhi lenye mandhari nzuri.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare na milima yenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti ikilipamba eneo hilo kwa mandhari nzuri na safi.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililo na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti; ikiashiria ni eneo la hifadhi lenye mandhari tulivu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare na milima lenye uoto wa asili ikiwa ni pamoja na nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, ikiashiria ni mandhari nzuri na safi kwaajili ya hifadhi.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lenye uoto wa asili. Ikiwa ni pamoja na nyasi fupi, vichaka na miti. Likiwa limepambwa na mlima uliopo pembezoni, ikiashiria ni eneo la hifadhi.

Mazingira tulivu ya mto mrefu unaotiririsha maji taratibu, uliozungukwa kwa nyasi fupi na miti ya kijani kibichi, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri.

Eneo la nje la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka pamoja na miti kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi lenye mandhari nzuri.

Eneo kubwa la wazi, lilozungukwa na uoto wa asili na mto unaotiririsha maji kwa utulivu. Ikitengeneza mandhari inayovutia na tulivu.

Mazingira tulivu ya mto mrefu unaotiririsha maji taratibu, uliozungukwa na nyasi fupi na miti ya kijani kibichi, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarale na milima, lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti; kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi lenye mandhari nzuri na safi.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, likiwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kulipamba eneo hilo, kwa kutengeneza mandhari nzuri.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lenye uoto wa asili ikiwa ni pamoja na: nyasi fupi, vichaka na miti; ikiashiria ni mandhari nzuri kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi ya milima na mawe, lililo na uoto wa asili kama vile; vichaka na miti, ikitengeneza mandhari nzuri na ya kuvutia sana.

Eneo kubwa la wazi lenye bwawa kubwa lenye maji yalilyo tuama, lililozungukwa na uoto wa asili, ikiwa ni nyasi fupi pamoja na vichaka. Kutengeneza mandhari nzuri na tulivu.

Miti mikubwa miwili iliyopo katika eneo la wazi, lenye ardhi tambarare lenye uoto wa asili wa nyasi fupi, kuashiria ni mandhari ya hifadhi za wanyama pori.

Mazingira tulivu katika eneo lenye ardhi ya muinuko na tambarare, yenye nyasi na miti ya kijani kibichi iliyoota kwa kusambaa na kutengeneza mandhari nzuri.

Jopo la wanyama aina ya mbuzi walio katika banda lililotengenezwa kwa mbao, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe Kilichochapishwa picha ya kabichi na maneno yasomekayo mbegu za simlo, ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwajili ya kilimo.

Eneo la ndani la chumba mfano wa duka lililopangiliwa katika safu zilizo nyooka zenye aina mbalimbali za mbegu, huashiria ni duka linalouza mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi lililo na udongo mweusi ukiashiria rutuba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya iliyoota na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maandishi yasomekayo "mbegu za simu", kiashiria nikifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo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

Watu watatu walio katika eneo la wazi lililolimwa na kupandwa mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo yakitiririsha maji yakiashiria ni kilimo cha mbegu.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

Eneo kubwa la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikipitishiwa mabomba katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni kilimo cha mbegu.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka lililopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina mbalimbali, kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya kuuza mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalum vyenye umbo mraba vilivyopangwa katika safu iliyonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uwezeshaji wa mbegu.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

Vifuugashio vya plasitiki, vilivyochapishwa picha aina tofautitofauti, kama picha ya kitunguu, karoti na hoho, kuashiria ni vifungashio vya mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa mimea na maelekezo tofauti tofauti, kuashiria ni mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kikiwa na rangi nyeupe, kijani na njano; kilichochapishwa picha ya mimea ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "Simlaw", kuashiria ni mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lenye vyombo maalumu vya kuoteshea mimea vilivyo pangiliwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikihashiria ni kilimo cha mbegu.

Eneo la shamba au bustani lenye safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi tofauti tofauti kama vile: kijani, rangi ya njano, rangi nyekundu. Kikiwa na maandishi na picha ya mimea, kinachotumika kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika vyombo maalumu vilivyopangiliwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni kilimo cha mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zikiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa kijani kibichi, kuashiria ni eneo la kilimo cha mbegu mbalimbali.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

Mimea iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, katika vyombo maalumu vilivyopangiliwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni kilimo cha mbegu.

Jopu la watu wakiwa katika eneo maalumu la kitalu, wakiwa wanapanda mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Wanyama wawili aina ya mbwa wenye rangi tofautitofauti, walio nje ya chumba mfano wa banda, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba ya mifugo.

Mnyama aina ya mbwa mwenye rangi nyeusi aliye katika banda, lililotengenezwa na mbao katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya chanjo na tiba ya mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye dirisha dogo la nyavu, lililo katika eneo la wazi, lililozungukwa na mabanda mengine. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba za mifugo.

Jopo la wanyama aina ya mbwa wenye rangi tofautitofauti walio katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba za mifugo.

Mnyama aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama juu ya banda, lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba ya mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye dirisha dogo la nyavu, lililo katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Wanyamapori aina ya tembo wakiwa katika eneo la wazi lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za utalii na hifadhi za wanyamapori.

Mnyama aina ya pundamilia, aliye katika eneo lenye ardhi tambarare lenye uoto wa asili, ikiwa nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama pori aina ya Tembo, alie katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama: nyasi fupi, vichaka na miti, kuashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama mwitu aina ya twiga akiwa amesimama katika mazingira yenye uoto wa asili, yenye nyasi fupi, vichaka na miti. Ikiashiria ni eneo la hifadhi la wanyama pori.